Hapa kuna ushuru ambao inasimamiwa au ina majina ya chama cha rais mstaafu Bwana Uhuru Muigai Kenyatta. Chama yake ambayo ilifanya kazi kwa miaka kumi nchini baada ya yeye atoke kwa ki.

Hapa ni mahali ya kuuza nguo lakini huyu ambaye ameweka nguo chini. Mahali nguo anaziuza ni nguo za mtumba, Nguo mara ya kwanza ilivaliwa na inauzwa mara ya pili.

Duka hii ni duka ya kuweka pesa na kutoa pesa. Bado wanauza maji kubwa kubwa sana za bei ghali na bado wanauza kadi ya Safaricom ya kuweka simu. Hii duka ni duka ya kifahari.

Hapa zinauzwa vitu za kuvaliwa na wanawake. Zingine ni za kitamaduni za kufungia shingo, pete na vitu za kufungia mguu. Zingine ni kibeti za kubeba za wanawake.

Hapa kuna gari kubwa sana ambayo ni nyekundu imebeba magari karibu kumi ambayo ni kidogo kidogo inawasafirisha kupeleka mahali ingine na akipeleka mahali hizo gari hizi hizi zingine zinaenda kuuzwa lakini hiyo haiuzwi.

Huyu anauza soda, maji baridi, njugu, peremende, maziwa na menginezo, anauza vitu kama sukari, ugali, unga wa ngano, na duka hii ambayo ilifunguliwa siku karibu inaendelea vizuri sana.

Hawa ni wauzaji wa maziwa kutoka factoria lakini factoria yenyewe. Maziwa hizi alitengeneza lakini kuitoa aliitoa kwa ng'ombe. Wakulima wafugaji wa ng'ombe ndio wanauzia hawa maziwa.

Soko hii ni soko ya mboga na kuuza nguo za mitumba ambazo zilitumika mara. Ni soko za watu ambao hawajiwezi kimaisha kwasababu hakuna nyumba za mawe au duka la kifahari humu.

Mwanaume huyu ambaye amevaa nguo ya askari kulingana na mimi ameshika simu ambayo inajulikana kama Samsung Galaxy anataka kujua pesa ambayo imebaki kwa simu yake.

Wazima wanatusaidia upande ya matibabu au kutulipia matibabu hospitalini aswa wale wamepata ajali barabarani na zinginezo. Ajali nyingi sana si lazima upate kwa barabara.

Duka hii huuzwa vitu tofauti kama vitu za kujipaka za wanawake, nywele ambao sio za rasmi na vitu zingine bado ni za kuweka na kutoa pesa. Isitoshe barabarani nje mbele ya duka kuna mwanaume anauza nguo za mtumba.

Duka hii huuza vitu mmoja au huuza kitu kimoja. Na kitu hiko ni maziwa. Maziwa ya ng'ombe si ya ngamia wala ya mbuzi. Wanauza maziwa ya ng'ombe pekee yake ikiwa baridi na ikiwa.

Hii ni soko ya mboga. Wamama hawa wanauza mboga tofauti kama mahindi, viazi, nyanya, kitunguu, kitunguu saumu, machungwa, mapera na ndizi.

Hapa kuna pesa ya karatasi na pesa ya chuma. Binadamu huyu ameshikilia pesa ya karatasi kwa mkono ambaye ni shilingi miambili ya pesa ya Kenya. Pesa hii ilibadilishwa rais mustaafu bwana Uhuru.

Gari hiki ya kifahari ambayo inapatikana nchini Marekani inatumia mafuta karibu 200,000 kwa siku. Isitoshe, gari hii bado inatumia stima kwenda. Kama huna mafuta unaweza kutumia stima.

Ni soko ya mboga. Mboga zimemwagwa nje tele. Watu wako wengi sana. Wauzaji na wanunuaji wote wamekutana. Watu hawa wanauza mboga kama viazi, ndizi, maembe na mengine.

Gari hii ya kifahari ambayo inauzwa bei ghali humu nchini kwa majina ya Rawa inakunya mafuta karibu lita ishirini kwa siku naye anakimbia kilomita moja kwa dakika kidogo sana.

Duka ya kuuza maji aina tofauti, maziwa, soda na minginezo. Bado duka hii ni duka ya kuweka pesa na kutoa. Ni duka ya kuuza kadi ya simu na bado wanauza simu kidogo.

Hii ni pesa ambayo inaitwa chapaa au hela kwa lugha ya kiswahili lakini, pesa hii ni ya jamuhuri ya kenya ambayo inasaidia wakenya kuishi maisha vizuri.

Hawa wanauza samaki choma samaki hiki ambayo imechomwa imeleta kutoka njini Kenya humo ndani kwa sababu ndoo upate samaki hizi lasima ukue karibu na bahari au mto.

Hawa wanasema watusadia tukilipa ushuru yaani nyumba , ukiwa unasaidiwa aje ukilipa ushuru ya nyumba . Wanasema nyumba yako ikiporomoka au nyumba yako ikianguka au ukivunjiwa nyumba na serikali kwa miaka ishirini watakujengea .

Soko hii ambayo ni soko ya watu ambao hawajiwezi, hao watu ambao hawana pesa mingi sana, kwa sababu zile vitu zinauzwa hapa, zote ni za plastiki au si ya chuma.

Kuna ndizi aina tatu hapa. Kuna ile imeiva kabisa, kuna ile ambayo haijaiva bado iko karibu kuiva, na kuna ile ambayo imeiva kitambo inaelekea kuoza sasa.

Duka hii ni duka ya kuuza vitu tofauti kama mkate ,mayai, maziwa na mengineyo. Lakini biashara kuu ambaye inaendelea hapa ni biashara ya kuuza mayai na majeni tofauti kwa sababu maziwa na mayai zinatoka kwa bombe.

Hii ni pesa elfu kadhaa na miatano, pesa ya jamhuri ya Kenya ambayo inapicha ya rais ambayo wa kwanza wa jamhuri wa Kenya bwana Mzee Jomo Kenyatta.

Gari hii kubwa ilisafiri kwa muda wa siku tatu muda hiyo ya siku tatu alisafiri kuileta hizi gari ndogo ndogo ambaye imeibeba inabeba karibu gari kumi tano juu na tano chini.

Huyu ni muuzaji mboga. Ameleta vitu tofauti kama pilipili hoho, viazi na menginezo. Viazi hii imewekwa kwa hizi ndoo kwa kipimo tofauti. Kuna ile ndoo kidogo kabisa, kuna ile kubwa kabisa na kuna zile za..

Mama huyu wa mboga, hapa ni soko ya mboga, kwanza mwanamke huyu ambaye ni mwenye mboga anauza mboga tofauti kama ndizi, machungwa, maembe na mnanazi. Mboga hii ni nzuri sana kwasababu imechunwa siku karibu na zina afya bora zaidi.

Hapa ni maduka matatu ambazo zinafuatana. Moja inauzwa mboga, ingine inauzwa maziwa ambayo mwanaume amesimama mbele yake na ya tatu ambayo iko upande wa kulia mwisho...

Hiki ni duka la Safaricom, kampuni ambayo inasmamia kuongea humu nchini Kenya ambayo ina uwezo ambayo bado Mpesa inakuja chini yao kwasababu ni hao wanashughulikia Mpesa dunia.

Hapa ni soko ya kuuza viatu tofauti zote za wanaume na za wanawake zimo. Hizi viatu ni za bei ghali zote na zote zinafanana zimetegenezwa kwa njia moja ambao inaileta uzuri na urembo.

Gari hii kubwa ya rangi tofauti inaenda safari, inaenda safari mbali sana kama inataka inasafirisha magari madogo madogo ambaye hazipatikani ile mahali inaenda, hizi gari zimebebwa, hoja kuu ya kubeba magari hizi ni kuziuza pale.

Gari hii kubwa nyekundu ambayo shughuli na hoja kuu ya hii gari ni kubeba au kusafirisha magari mengine madogo madogo kuliko hii. Gari hii inabeba karibu gari kumi kutoka kaskazini kupeleka mashariki wa nchi.

Huyu anatuahidi ya kwamba unafaa kupata ushuru ya kiafya ya kibinafsi, kwa sababu inakusaidia kukulipia matibabu ukipata ajali yoyote ya barabarani anaye kimaisha.

Gari hizi mbili za kifahari moja ya nyeusi na moja nyeupe zinafanana na zimeletwa na kampuni moja. Hoja kuu ni inunuliee na wateja lakini kununua gari hiki si rahisi kwa sababu ni ya bei ghali. Inahitaji mafuta mingi sana na pesa mingi sana.

Hapa ni soko ya kuuza nguo tofauti. Nguo mpya ambao hazijaivaliwa na zinataka pesa mingi kununua na nguo ambayo zimewaivaliwa na kutolewa ulayani, nguo hizo zinajulikana kama mtumba.

Vitu hivi hutumiwa na wamama kubeba mboga na kubeba chakula tofauti au wakienda sokoni kununua vitu , hutumia hizi bidhaa kubeba vitu zao, huuzwa kwa bei nafuu.

Huyu ni muuzaji mboga, anauza mboga tofauti za kupika na za kukula. Mtu huyu mwanamme ambaye amekaa kama amefikiria, anafikiria kwa sababu mboga zake zikokaribu kuuza kuoza na hakuna mtu anakuja kununua.

Pesa hii ni pesa ya jamuhuri ya taifa ya Kenya ambayo ilibadilishwa na raisi Ruto wakati alikalia kiti. Mbeleni pesa ilikuwa kubwa kushinda hii na ambayo ilikuwa na picha ya rais mstaafu mzee Jomo Kenyatta.

Hii ni saa ambayo inasaidia kuona mwendeshaji gari au dereva ya kuendesha gari. Inamsaidia kuona gari ina mafuta ngapi au inahitaji mafuta ngapi ya iwekwe. Bado inaonyesha gari inaenda kiwango gani.

Hii ni pesa ya nchini jamhuri ya Kenya na hiyo simu hiyo kidogo sana ambayo inajulikana kama mulikamwizi, ilikuwa inafanya kazi miaka iliyopita. Huku mjini Kenya simu hiyo ilifanya kazi kwa miaka lakini sai haipatikani.

Gari hizi tofauti ziko hapa zina nia na hoja tofauti. Wenye gari hawa mmoja ni kwa kubeba watu na mmoja ni ya kubeba mzigo. Zile zimebaki tatu zingine ni za kifahari ni kubeba.

Huku inasemekana ni usuru ya kiafya ambayo unafaa kulipa, ili isimamie kukulipia hospitalini. Haswa wanawake au bibi yako akiamua kujifung

Hii ni hela ya nchini ya jamhuri taifa la Kenya, ambayo iko na picha ya rais mstaafu, wa rais wa kwanza wa jamhuri wa Kenya baada ya Kenya kupata uhuru.

Hapa ni soko ya mboga, vitu tofauti zinauzwa, zote ni mboga hapa kama ndimu, kitunguu, nyanya, pilipili na pilipili hoho, zinginezo, zinaonekana zote ni za kupika.

Ni kuuza mayai pekee yake .Mtu huyu huuza mayai jumla , kwa sababu akiuza mojamoja ataingia hasara .Anafaa kuuuza karibu kumi mara moja , au ishirini.

Hapa ni soko ya mboga mwanaume huyu ambaye amesimama amevaa kimaridadi mzuri sana anauza mboga tofauti kama mahindi. Mahindi hii inaweza kupikwa kwa njia mbili inaweza fanywa mahindi choma ama mahindi ya kawaida ya kusiaga.

Hii ni duka ya kuuza maziwa, haswa maziwa ya ng'ombe. Unaweza pata kiasi tofauti ya maziwa. Unaweza kupata pia maziwa ikiwa baridi na ikiwa moto, yote mbili unapewa. Lakini inalingana na unanunua kiasi.

Hapa kuna gari aina moja lakini wamebadilisha marangi, gari hii imetengenezwa na kampuni moja na inauzwa bei moja, lakini tofauti hapa ni rangi, kuna marangi tofauti kama nyeusi, nyekundu, nyeupe.

Hapa ni mahali ya kutengeneza wanawake nywele wanauza vitu za kueka nywele za kuosha nywele ni mahali ambapo wanahudimia wanawake kupaka hina na kuosha nywele isitoshe hao wanaweka pesa na wanatoa.

Hapa ni mahali yakuuza mboga. Mtu huyu ambaye ni muuzaji wa mboga anauza mboga tofauti kama kitunguu ya kupikia, nyanya, viazi na mwingineo kama kwa kitunguu saumu, pilipili na pilipili hoho.

Hawa nao wanafuraha tele leo wanajivunia ya kwamba nguvu zao hazijaenda hivyo hivyo. Wameipanda nyanya ambayo ni shida kuipanda na wameinyunyuzia maji na kuipea dawa mpaka wameivuna ya kutosha sasa wanauza.

Nguo hizi zilivaliwa na tena zikarudishwa sokoni. Kwa hio maneno ndio imeitwa mitumba. Huuziuzwa kwa bei rahisi sana. Hupatikana kwa sokoni wakati mbili, asubuhi na mapema na jioni.

Mwanaume huyu ambaye anakaa tajiri kulingana na mimi ana hela au pesa ya kutosha. Pesa ambaye ni pesa ya Jamuhuri ya Kenya ambaye ni pesa rasmi kabisa ya huku.

Hii ni pesa ya jamhuri ya kenya ambayo ilipadilishwa na rais William Samoi Ruto .Pesa hii ni elfu ni mia tano wa shilingi wa kenya lakini ikona picha ya rais mstaafu mzee Jomo Kenyatta.

Hawa wanatupea ujumbe ya kwamba unaweza kununua au kulipa pesa elfu mbili mia tano ili badae bodaboda yako ikiharibika au ukipata ajali barabarani utengenezewe bila malipo. Wao ndio wanasimamia malipo yote.

Gari hizi za kifahari zimo hapa. Tunaonyeshwa ya kwaba tukiamua kununua tununue gari kama hizi kwa sababu zinaenda mbio kushinda magari zingine na zina nguvu ya kubeba mzigo.

Hawa ni wasafirishaji wa mboga. Kitunguu ya kupikia kwa hoteli hapa, kwa sababu shamba lao ya hapa wamepanda kitunguu pekee yake. Kitunguu hii imefungiwa fungiwa magunia zingine na kuzipeleka sokoni.

Gari hizi za kubeba watu wengi ambazo zinajulikana kama basi hutumiwa na mshike tofauti kupeleka watoto shuleni au wanafunzi na kuwarudisha nyumbani. Gari hizi zinatengenezwa nchini China.

Hii ni pesa ambayo inatumika humu nchini Kenya. Pesa hii ni pesa ya kiasi tofauti, kama mia mbili, mia moja, hamsini mara mbili. Sasa huyu akona pesa mia nne mkononi.

Hapa kuna duka nzuri sana ya kimaridadi. Duka hii huuzwa vitu tofauti kama kadi ya kuweka simu, duka ya kuweka pesa na kutoa pesa kulingana na mimi bado wanauza mafuta, maji na vitu tofauti.

Gari hii ya kubeba watu, mpya. Hio gari ni mpya lakini inabeba watu. Gari hiki, kazi au jukumu lake kuu si ya kubeba mzigo. Hununuliwa kubeba watu, haswa wanafunzi.

Hii ni pesa ya Jamhuri ya Kenya. Lakini pesa hiki haifanyi kazi saa hizi kwa sababu imebadilishwa na rais ambaye anakalia kiti saa hii Bwana William Samoei Ruto, ambaye alifanya pesa namna.

Hapa ni soko za kuuza viatu tofauti, zote za kike na za kiume. Viatu hizi hutumia kukimbia, kuvaa vizuri na menginezo. Viatu zingine zinatumika kwa mchezo.

Hapa ni soko ya nguo. Nguo tofauti zinauzwa, za mtumba zinauzwa na zingine ambayo mpya sio za mtumba zinauzwa. Nguo za mtumba zinamaanisha nguo zimevaliwa.

Gari hiki ya kifahari si watu wote wako nayo na wanauwezo wa kununua kwa sababu inakunywa mafuta mingi sana kwa siku .Gari hii gharama yake ni mingi hata ikivunjika haiwezi tuma iharibike kurekebisha ni pesa mingi.

Gari hii ya kubeba watu kama wanafunzi au walimu kupeleka shuleni na kuwarudisha, lakini haifai kubeba mzigo kama gari zingine za lori na zinginezo. Hoja kuu ni kubeba tu watu peka yao.

Mwanaume huyu anafurahi yakwamba bibi yake ambaye ni tajiri kushinda yeye alimnunulia gari ya kifahari na sasa anapewa kifungu ya gari kama zawadi ambao aliletewa na bibiye .

Hapa ni mahali za kuuza vitu za kitamaduni ambazo huvaliwa na wanawake kwa shingoni, pete na mkono na mguu. Vitu hizi huvaliwa na kabila kama ya masai na turkana na rendile ambao wote ni wakenya.

Magari hizi ambazo zinajulikana kama basi ziko nchini China. Na gari hizi zote hutengenezwa na Wachina. Ziko zikiwa na rangi mbili tofauti kama nyeupe na.

Duka hizi za kuuza vitu za kuvaliwa na wanawake na magunia na makaratasi za kuweka vitu lakini vitu hizi za kuvalika za wanawake si vitu za kawaida ni vitu za kimila na kitazamaduni za kitambo sana.

Hawa ni matajiri ambao wako na magari ya kifahari na wamevaa nguo maridadi, huyu anakaa chini yeye ako na huzuni sana kwa sababu bwana yake alifariki jana usiku na ye hana la kufanya.

Gari hiki ya kifahari gari ya watajari ambayo inatumia mafuta mingi sanazkununua mafuta yake ndo kali kuliko zingine ambazo zinatumika humu nchini gari hii ni ya kifahari si kila mtu akona uwezo ya

Duka hili la kuuza bidhaa tofauti kama bidhaa za kutumia stima, ni duka ya kuweka pesa na kutoa pesa, isitoshe bado wanauza gunia, makaratasi za kubeba vitu, na zinginezo.

Nguo hizi huuzwa kijumla, huwezi uziwa moja au kufungua gunia hio lazima ununue kijumla. Nayo ukinunua huendi kuvaa zote kwa sababu ni mingi sana, unaenda kuziuza na kupata pesa mingi.

Duka hili la kuuzwa nguo tofauti zote za wanawake. Isitoshe , unpande huo kuna ulinzi hali ya juu ya kutosha kwa sababu bidhaa hiki nyeupe inafanya ionekane watu wote venye wanafanya.

Mfanyi biashara huyu ambaye anauza vitu tofauti kama nguo anauza mboga bado anauza magunia na vitu zingine mboga kama kitunguu saumu pilipili ya kawaida ndimu na pilipili hoho

Hapa ni mahali ya kuuza nyama. Hawa watu wa kuuza nyama wanauza nyama tofauti kama ya ng'ombe, mbuzi na ya kondoo. Lakini hawa wako mbele kiasi kushinda sisi kwa sababu wanafanya vitu ambayo si ya kawaida.

Gari hiki la kifahari sizo la kilamtu ana uwezo wa kununua kwa sababu gari hii inataka kununuliwa na hela mingi sana . Kulingana na mimi gari hii si ya kubeba watu pekee yake, ilhali bado inawea kusaidia kubeba mzigo tofauti za mzito.

Hapa ni maduka za kuuza mangua za wanawake pekeyake. Nguo za wanaume na za watoto hawauzi lakini wanauza za kike. Duka hizi za kuuza nguo za kike hawauzi nguo za kawaida za sikuizi peke yake ilhali..

Hapa ni mahali pa kuuza magari. Magari hizi ambazo zinaitwa kwa jina la Mercedes ni gari za kifahari sio kila mtu anaweza kununua. Gari hii ni gari ya kubeba mtu mmoja au ni gari za kwenda nazo kazini.

Hii ni mia moja ambao ni pesa ya shilingi ya Kenya, ya mia moja ambayo ya karatasi imechorwa rais mstaafu, rais wa kwanza ya Kenya, ambayo alikalia kiti baada ya Kenya kupata uhuru, Mzee Jomo Kenyatta.

Pesa hii ni pesa ya nchini jamhuri ya Kenya ambayo ilibadilishwa na rais wa saa hizi. Pesa hii ina sifa nzuri sana, inaonyesha wanyama ambao wanapatikana nchini.

Wanaume hawa wawili wamekuja kununua kadi mbili ya aina tofauti kama ya Safaricom na Airtel lakini malipo ni mtu mmoja hapa anasimamia yao yote ya wawili. Huyo ambaye amevaa nguo nyekundu ndio anasimamia malipo.